Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshika vitabu mguuni, amevaa fulana ya kijivu, shati la mistari na saa mkononi. Mandhari ya ndani inaashiria mazingira ya kujifunza au maktaba.

Kifaa cha kompyuta kimeandaliwa kwa matumizi ya elimu pekee kama ilivyoandikwa kwenye karatasi iliyobandikwa kwenye kioo cha del. Vifaa vya mezani kama kibodi, panya, kalamu na mikebe imepangwa kwa utaratibu. Mazingira haya yanasisitiza matumizi ya teknolojia kwa madhumuni ya kujifunza.

Kompyuta nne zimetandwa kwenye meza ndefu kila moja ikiwa na kimbodi na kipanya. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele yake katika chumba chenye rangi ya kijani. Mandhari inaonyesha kituo cha huduma au mafunzo ya tehamo.

Majengo ya ghorofa mbili yenye milango nyekundu yamezungukwa na mimea yenye maua ya waridi ,madirisha madogo na ngazi za chuma zinaashiria usanifu wa kimadarasa ,mandhari utuma hisia za utulivu na mpangilio wa makaazi au taasisi .

Mlango wa mbao wenye maandishi makubwa ya no exit for students unaonyesha amri ya usalama shuleni. Ujumbe wa tahadhari na alama ya onyo vinasisitiza marufuku ya kutoka kupitia mlango huo. Ukuta wa kijani unaongeza maandhari ya taasisi zenye uangalizi.

Mwanariadha Samson Ojuka ameruka juu akiwa kwenye uwanja wa riadha akivalia jezi nyeusi na viatu vyenye rangi ya kijani kibichi. Maelezo pembeni yanaonyesha anashiriki mashindano ya Para-athletics kwa watu wenye abs pulsy . Mandhari ni ya ushindani wa kimataifa na azma ya kitaifa.

Jalada la kitabu cha Longhorn Computer Science Learners Book Grade 7. Linaonyesha mkono wenye glavu ikishika chipu ya kompyuta juu ya ubao. Nembo ya Competency Based Curriculum na idhini ya KICD zinathibitisha matumizi ya kitaaluma.

Ubao mweupe umeandikwa herufi ndogo za kiswahili kwa mpangilio wa alfabeti. Swali la sarufi limeandikwa juu likiuliza matumizi ya herufi hizo. Mandhari ni ya darasa inayofundisha lugha ya kiswahili kwa umakini.

Darasa limepambwa kwa maandishi ya alfabeti, miezi na siku za wiki, ubao una mazoezi ya herufi kama k,a na maneno kama Kenya, kite au kettle . Mazingira yanaonyesha somo la lugha ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vimepangwa kwenye rafu kwa mtindo wa mlalo, baadhi vikiwa juu ya vingine. Kitabu cha chini kabisa kinaitwa Ayubu Mashakani, kilichoandikwa na John Habwe chenye jalada jekundu na mchoro wa mazingira ya kijijini.

Mchoro una ujumbe wa water is life na every drop counts please save . Kunatoa elimu kuhusu vyanzo vya maji, matumizi yake, changamoto ya uhifadhi na mbinu za kuhifadhi maji. Umetolewa na a few Kenya giraffe .

Wanariadha wanne wanakimbia kwenye uwanja wa mazoezi. Mmoja akiwa na fulana, yenye maandishi. Tere nao Marathon. Nguo zao za michezo zinaonyesha ari na maandalizi ya mashindano. Mantari hii inaakisi juhudi za mshikamano wa kimchezo.

Mafaili ya rangi mbalimbali yamepangwa juu ya kabati jeupe yakionyesha shughuli au maandalizi ya ofisi, mpangilio wa rundo hili unaonekana kuwa wa kawaida na usio rasmi. Mazingira haya yanaadhirisha shughuli nyingi na matumizi ya kila siku.

Jengo limejaa safina ya nuhu ikiwa na wanyama kama twiga, tembo, ndege na delfini. Safina imelea juu ya maji chini ya anga ya samawati, na maandishi Noah's ark imeandikwa juu. Mazingira yamezungukwa ba miti na vichaka vinavyopangwa vizuri.

Muogeleaji ameshikilia ukingo wa bwawa huku maji yakiwa safi na tulivu. Kuta za bwawa zimepambwa na mabango ya kampuni maarufu kama Speedo na Allianz, Maanthari ni ya ushindani wa michezo wa kuogelea.

Watu wawili walioko mbele wanakimbia au kutembea kwa haraka huku wakishikana mikono. Wamevalia mavazi ya mchezo wakionekana kushiriki katika shughuli ya kimwili. Nyuma yao kuna watu kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki wakifuatilia tukio hilo.

Wachezaji wa mpira wa miguu waliovaa jezi nyekundu na kaptura ya kijani wanacheza uwanjani kwa kutumia magongo. Neno Kenya limeandikwa kwenye jezi zao. Tukio hilo linaonyesha ushiriki wa wanamichezo wenye ulemavu.

Watu wanne wamesimama kando ya mashua kwenye mazingira ya mikoko, mmoja akiwa na kiti cha magurudumu karibu, wamevalia mavazi ya mchezo yenye maandishi ya Kenya, na wanaonekana wanashiriki zoezi la kufanikisha kuingia mashuani.

Mwanariadha aliyevalia sare ya michezo yenye maandishi Kenya, ameshika bango kubwa linalosema Paris 2024 qualified. Maanthari ni eneo la maji na tukio linaashiria kufuzu kwa mashindano ya Paris 2024 katika mchezo wa kuendesha mashua.

Watu waliovaa jaketi za michezo za rangi nyekundu na kijani wamesimama pamoja wakishikilia hundi la shilingi milioni tano kwa kamati la Paralympic ya kitaifa ya Kenya. Mandhari ina mabango yenye kauli Team Kenya Champions Of Cheers na Official Partner .

Ratiba ya Thikaroad Christian Junior school inaonyesha shughuli za kila siku kuanzia saa moja na thelathini asubuhi hadi saa nne na kuminatano jioni. Kila siku huanzia na ibada, isipokuwa Jumanne yenye ibada pamoja. vipindi vimepangwa kwa usalama na muda maalum wa wiki nzima.

Mlango mwekundu wa mbao umebandikwa alama ya grade 1 c juu na teacher Agnes welcome katikati. Muundo huu unaelezea wanafunzi wa darasa la mwaka wa kwanza na kumpokea mwalimu wao. Maanthari ni ya elimu ya msingi mpangilio wa kawaida

Kitabu kilichochakaa kitwacho junior english two cha hidden Richard's toleo jipya, kimewekwa juu ya daftari, jadala linamchoro ya nyuki na maua ya samawati yenye majani ya kijani, inaonekana kuwa cha zamani kikiwa na uchafu na uharibufi wa jalada.

Ukurasa wa kitabu cha masomo ya mazingira darasa la pili kinaeleza mahitaji ya kama vile chakula, maji, mavazi elimu na matibabu. Picha zinazoambatana zinaonyesha maeneo ambapo mahitaji hayo hupatikana kama vile shamba, hospitali na sokoni. Mandhari ni ya elimu ya msingi kwa watoto wadogo.

Wachezaji saba walioketi kwenye kiti vya magurundumu wamevaa fulana nyekundu zenye maandishi Kenya. Wamepangwa kwa mduara nje karibu na uzio karibu na miti. Mandhari inaonyesha timu ya wanamichezo wa Kenya kwenye ulemavu.

Mwanariadha aliyevaa mavazi mekundu amelala chini ya uwanja wa mbio akisaidiwa na mwenzake aliyevaa rangi ya machungwa na nyeusi. Mandhari inaonyesha tukio la michezo baada ya mbio likiwa na bango la matokeo nyuma.

Asia sururu ameketi kwenye mtumbwi wa mazoezi mtoni Oise akiwa amevaa mavazi meusi na kuonyesha ishara ya amani kwa vidole viwili. Zana za kuendesha mtumbwi zinaonekana huku maji ya mto na uoto wa asili ukiwa nyuma.

Nancy Chelangat Koech amesimama na bendera ya Kenya baada ya kushiriki mbio za mita elfu moja mia tano kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Kando yake ameshikiliwa na mtu aliyemsaidia kushikilia bendera anaonekana mwenye fahari na ari ya ushindi.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa la vigae vyekundu, na madirisha ya fremu ya kijani limesimama kwenye nyasi zilizokatwa vizuri. Mlango wa mbao na kiti cheupe cha plastiki vipo nje. Huku anga likiwa safi na mawingu machache. Sehemu ya juu ya jengo, ina chumba kidogo chenye madirisha madogo.